Wachezaji wa raga wa Kenya, wakisherehekea kwa furaha baada ya kushinda taji, wanaonekana wakiwa wamevalia jezi nyekundu na kijani iliyoandikwa Kenya Airways, wakinyakua kombe lenye sanamu za tembo wawili juu yake.

Wanaume waliovalia jezi nyekundu wanafanya mazoezi. Wawili namba zao zimeandikwa KDF. Kuna wale ambao wana soksi nyekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna lango la kufuga bao ambalo lina nyeupe na neti. Nyuma kuna miti mikubwa na mirefu.

Bendera ya kenya imeshikwa na wanaume. Kuna mmoja amevalia suti na tai nyeupe. Kuna wawili wamevalia fulana nyeupe. Wengine wamevalia nguo nyeusi. Mmoja ameshika maua mkononi. Wawili wameinua maua juu. Kuna bango nyuma yao ambalo limechorwa mchezaji na wote wameinua mikono juu.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya, ambapo huduma mbali mbali za serikali hutolewa. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya kituo hicho, baadhi wakiwa wamekaa kwenye madawati yenye kompyuta, na wengine wamesimama. Inaonekana kama shughuli za kawaida za kutoa na kupokea huduma, zinaendelea. Kuna maandishi yanayonekana kwenye ukuta yenye neno Huduma kenya.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani, wakiwa wamevaa jezi za rangi ya chungwa na nyeusi. Kuna umati wa watu walioketi kwenye viti vya jukwaa la uwanja wakishuhudia mchezo. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi ya kijani kibichi na kuna mstari mweupe kwa uwanja wa riadha mbele. Kwa umbali ishara ya stadium inaonekana nyuma ya jukwaa.

Wanariadha wanne wa kiume, wakiwa wamevalia sare za Kenya zenye nembo Ken, kwenye uwanja wa riadha. Watatu kati yao wamesimama pamoja mbele wakionekana kusherehekea kwa kumaliza mbio, huku mmoja akiwa ameshika viatu vya kukimbia. Mwanariadha mwingine anaonekana nyuma yao upande wa kushoto na nyuma yao kuna umati wa watu uwanjani.

Watu wawili kwenye counter ya huduma huku mteja mmoja mwenye nywele ndefu zilizosokotwa na ameketi kwenye kiti chekundu. Anaonekana akipokea huduma kutoka kwa mfanyikazi aliyeketi upande mwingine wa counter .Mfanyikazi huyo amevaa sare nyeupe na anaonekana akimhudumia mteja kwa makini. Pia kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki kwenye counter na pia kuna maandishi chini ya picha.

Kundi la wanaume kadhaa wakiwa kwenye mkutano. Wanaume hao wameketi karibu na meza na mmoja wao anaonekana akiongea huku wengine wakisikiliza. Nyuma yao kuna bango lenye nembo ya huduma. Picha hii inaweza kuwa inahusiana na Huduma Kenya shirika linalotoa huduma za umma nchini Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira ya kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani na manjano na ana mpira akijaribu kumkimbia mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeupe. Mchezaji aliyevaa jezi nyeupe anajaribu kumzuia mchezaji mwenye mpira. Nyuma yao kuna watazamaji wameketi kwenye viti vya bluu na nyekundu.

Kituo cha huduma ikionyesha wafanyakazi na wateja. Mbele upande wa kushoto kuna mwanamke mfanyikazi amesimama nyuma ya counter akihudumia mteja. Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia suti na mashati meupe wamesimama karibu na counter wakionekana kuwa wageni muhimu. Pia kuna watu wengine wamesimama nyuma wakiwemo wanawake wawili waliovalia hijabu. Ishara ya center inaonekana wazi juu ya counter . Picha inaonyesha mazingira yenye shughuli nyingi ya kituo cha huduma za umma.

Umati wa watu wakiwa wamekusanyika katika uwanja wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya buluu na nyekundu na baadhi yao wanashikilia mabango ikiwemo moja lenye neno kwa kola. Inaonekana kama mashabiki wa michezo, labda timu ya mpira wa mguu wakisheherekea na kuunga timu yao mkono.

Kundi la watu wakiwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Watu kadhaa wamekusanyika na baadhi yao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa Huduma Center huku mmoja akiwa amevaa sare na kuongea na kundi la watu. Kwenye ukuta kuna bango lenye maandishi Towards Service Excellence na Huduma Kenya. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani yenye viti vya kusubiria na kaunta ikipendekeza eneo la kutoa huduma kwa umma.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi, shati nyeupe na tao ya zambarao akiwa ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia na kwenye mkono wake kushoto, amewekelea kwenye kitabu alichoshikiliwa na mwanamke aliyevalia nguo nyeupe. Kando yao kuna watu waliovalia magwanda ya jaji na nyuma yao kuna watu wengine ambao wamesimama wakiwaangalia.

Mechi ya mpira wa mguu ikichezwa uwanjani, huku watazamaji wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo njano na nyekundu na mpira unaonekana angani.

Mchezo wa mpira wa mguu uwanjani. Wachezaji wawili wanaonekana wakikimbia na mpira, mmoja akiwa amevaa jezi nyeupe iliyoandikwa Posta na mwingine amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Betika. Kuna wachezaji wengine kwa mbali na uwanja unaonekana kuwa na nyasi. Kwa nyuma, kuna bango yenye maandishi kama Police stadium na football club .

Wachezaji wawili wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe iliyoandikwa Betika. Huku mwengine amevaa jezi ya kijani iliyoandikwa Sportpesa . Mpira wa mguu unaonekana karibu na mchezaji aliyevaa jezi ya kijani. Kuna mashabiki wengi wanaotazama mechi hiyo uwanjani.

Umati wa watu wakiwa wamepiga foleni nje ya jengo labda wakisubiri huduma ya kitu fulani. Watu wazima na watoto wanaonekana kwenye foleni hiyo na kwa umbali tunaona bango nyekundu iliyo na maandishi kituo cha huduma ni mahali Mkenya yoyote anaweza pata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea, wachezaji kadhaa wako uwanjani wakishindana kuwania mpira, huku mmoja akiwa ameshika mpira na mwingine akijaribu kumzuia. Kuna watazamaji wameketi kwenye viti nyuma ya wachezaji wakifuatilia mchezo.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti, wengine wakiwa nyekundu na wengine za njano, wakishindana kuwania mpira. Wanaonekana wakiwa katikati ya hatua ya michezo na mashabiki wanaonekana nyuma uwanjani.

Umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika na kuonekana wakishangilia na kushiriki katika tukio fulani. Baadhi ya watu wamevaa nguo zenye nembo ya Kenya Airways na mmoja wa watu mbele anaonekana amefunga bendera ya Kenya mgongoni huku akionyesha ishara kwa mikono yake.

Mwanamke akishikilia skafu nyeupe yenye jina Bandari FC na amevaa jezi ya Bandari FC akiwa amesimama uwanjani. Watu wengine na uwanja wa mpira wa mguu wanaonekana nyuma yake.

Watu wakiwa wameketi kwenye kituo cha Huduma Kenya, wakisubiri huduma mbalimbali za serikali. Kuna mabango yanayoonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa kama vile pension services, NSSF services na KRA services . Watu kadhaa wanaonekana wameketi kwenye viti vya kungojea ndani ya kituo hicho.

Wachezaji wa mpira wa wavu wakicheza. Wachezaji watatu wanaonekana karibu na wavu, mmoja akiruka juu kuzuia mpira na wengine wawili wakiruka juu kujaribu kuzuia shambulio la mpinzani. Wachezaji wawili, wamevaa jezi nyeupe na nyeusi. Huku mmoja akiwa amevaa jezi ya kijani na buluu.

Hii ni ofisi ya serikali ya Huduma, kuna vibango vimepachikwa ukutani vimeandikwa kuendeleza huduma bora, baadhi ya wafanyikazi wamesimama, kuna mmoja ambaye anahudumia mteja katika sehemu ya NHIF, kuna baadhi ya wateja wameketi kwenye kiti wanasubiri kupewa huduma.

Mwanariadha anaonekana akiruka juu anapofanya kuruka mara tatu kwenye uwanja wa riadha. Kwenye viti vilivyopangwa kuonyesha bendera ya kenya huku watazamaji wamekaa kando wakimtazama.

Wachezaji wa mpira wa mguu wa kiume wakiwa wamevalia jezi za buluu wakisheherekea kwa furaha . Wanaonekana wakiwa pamoja wakikumbatiana na kuonyesha hisia za ushindi. Baadhi ya jezi zao zina maandishi yanayoashiria Bandari FC.

Hapa tunamwona jaji mkuu Martha Koome akiwa amebeba bibilia na kwenye mkono wake wa kulia tunamwona mwanamume ambaye amevalia suti nyeusi, tai nyeusi na shati nyeupe na kwenye mkono wake wa kushoto tunamwona mwanamke ambaye amevalia magwanda ya hakimu na barakoa usoni na nyuma yao kuna bendera za Kenya nne.

Tanki kubwa la maji nyeusi, lililowekwa juu ya jukwaa refu la chuma ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kuhifadhi maji. Tanki hilo limejengwa juu ya muundo wa saruji na lina ngazi ya chuma inayoelekea juu yake.

Hii ni ofisi ya serikali ya Huduma, kuna mfanyikazi mmoja wa jinsia ya kike anaonekana amesimama, kuna watu wengi ambao wanaonekana wameketi chini kwenye viti, kuna mwanamke mmoja ambaye ameonekana amembeba mtoto mkononi, kuna msichana mwingine ambaye anaonekana amesimama anazungumza na mmoja wa wale ambao wameketi chini, mbele yake kuna ofisi ambayo imefunguliwa mlango.

Mwanamume akiwa amevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu. Akizungumza na mwanamke aliyeketi nyuma ya counter ya Huduma center ambaye pia amevaa barakoa nyeusi. Counter ina alama ya information desk , na Kuna ishara zenye nembo ya Huduma kenya. Mwanamke anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta huku mwanamme akionyesha kitu kwenye karatasi. Mazingira ya aonekana kuwa ya ofisi ya Huduma za umma.

Wanawake wanne, wakiwa wamevalia jezi na skafu za rangi ya kijani na nyeupe, ambazo zinaonekana kuwa za timu ya soka ya Gor Mahia. Wawili kati yao wamevalia jezi nyeupe zenye nembo Gor Mahia na Tuzo, ambazo ni ovafadhili wa klabu hiyo. Mwanamke mmoja amevaa skafu ya rangi ya kijani na nyeupe shingoni, huku mwingine akiwa amevaa skafu kama hiyo mabegani. Wanaonekana kuwa mashabiki wa timu hiyo.

Umati wa watu, inaonekana mashabiki wakishangilia katika tukio la michezo, watu wengi wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na baadhi yao wanashikilia bendera ya Kenya. Mtu mmoja anaonekana akipuliza vuvuzela yenye rangi ya kijani

Kituo cha Huduma Centre. Juu kuna bango yenye maandishi vyeti vya kuzaliwa na kifo. Chini kuna mabango mengine yenye maandishi huduma bora za serikali zinapatikana kwa urahisi wa mwananchi. Watu wawili wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta na viti viko mbele ya madawati hayo.

Kundi la wanaume, inaonekana kama timu ya mpira wa kikapu wakishangilia kwa furaha kubwa na kombe la dhahabu. Wamevalia jezi nyeupe na kaptula za buluu na wengine wameinua mikono yao juu kwa shangwe. Kombe linaonekana kushikiliwa na wachezaji wawili au zaidi katikati ya kundi.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya. Cheti hiki kinaonyesha taarifa za kuzaliwa kwa mtu, ikiwemo mahali pa kuzaliwa, jinsia na tarehe ya usajili. Pia kinaonyesha majina ya wazazi na afisa aliyesajili. Chini kabisa, kuna maelezo kuhusu uhalali wa cheti hiki, kulingana na sheria ya usajili wa kuzaliwa na vifo.

Umati wa mashabiki wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja, wanaonekana wakiwa na furaha na shauku wakiwa wameinua mikono yao juu, labda wakishangilia timu yao, huku wamevaa nguo za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe na kijani kibichi.

Watu saba wamesimama mbele ya jengo na wamevalia suti. Watano wakiwemo wa jinsia ya kiume na wawili wa jinsia ya kike, akiwemo jaji wa mahakama kuu Martha Koome. Mbele yao kuna kibango cha nembo ya mahakama na maandishi yaliyoandikwa kwa ofisi ya mahakama makuu. Nyuma ya lile jengo kuna mlango wa chuma wa rangi nyeusi.

Kundi la wachezaji wa soka wa kiume, wakiwa wanakimbia kwenye uwanja wa mpira wa miguu labda wakifanya mazoezi na kupasha moto misuli kabla ya mechi. Wamevaa jezi za timu tofauti, baadhi wakiwa na jezi za buluu na nyeupe zenye mistari, na wengine wakiwa na jezi za rangi ya kijani kibichi na pia pinki. Nyuma yao kuna goli la mpira wa mguu.

Mechi ya kandanda inaonekana kuwa ni kati ya team za Gor Mahia na Afc Lepards. Kutokana na alama za ubao wa matokeo zinazoonyesha Gor 1 na Afc 1. Wachezaji wako uwanjani karibu na lango la goli na watazamaji wanaonekana nyuma ya wavu wa goli wakishuhudia mchezo.

Jengo la Nairobi General Post Office nchini Kenya inaonyesha jengo refu la kibiashara na mbele yake kuna pikipiki kadhaa, baadhi zikiwa na masanduku ya kutoa huduma za posta na usafirishaji wa mizigo. Pia, kuna watu wanaotembea karibu na jengo hilo na mabango ya Posta Kenya na EMS yanaonekana.

Mchezo wa mpira wa wavu ukiendelea. Wachezaji wako uwanjani na mmoja wao mwenye jezi namba nane anaonekana akiruka kurusha mpira. Watazamaji wanaweza kuonekana nyuma kwenye viti.

Mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia FC wakiwa wamekusanyika. Wamevalia jezi za kijani na nyeupe na wameshikilia bango lenye maandishi Gor Mahia FC. Wanaonekana kusherehekea na kuunga timu yao mkono.

Rais wa jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, pamoja na jaji wa mahakama makuu Martha Koome, wanaonekana wenye furaha, huku nyuso zao zikiwa zimejaa tabasamu. Rais anamwonyesha saa yake ya mkono. Kando yao kuna bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna watu wanao onekana.

Kundi la mashabiki wa soka , wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani, wakishangilia uwanjani. Kuna mwanamume aliyevaa sare na ameshikilia bango lenye maandishi now we need Man city . Mandhari inaonekana kuwa ya sherehe na furaha ikionyesha hisia za mashabiki wa timu ya soka .

Umati mkubwa wa watu ndani ya uwanja, wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya tukio fulani labda la michezo. Watu wengi wanaonekana wamesimama na wengine wanaonekana wakishangilia, wakinyoosha mikono juu. Kuna sehemu za kuketi za jukaa la juu zikionekana nyuma.

Uwanja wa riadha uliojaa watu wengi, wakiwemo wanariadha kwenye barabara za kukimbia na watazamaji wengi kwenye viti vya jukwaa. Inaonekana ni mashindano ya riadha inayoendelea.

Watu watatu wakiwa ofisini. Mwanaume mmoja ameweka mkono wake kwenye kifaa kinachoonekana kuwa cha kuchukua alama za vidole huku mwingine akimwangalia na kuna kamera na vifaa vingine vya kielektroniki mezani.

Jengo la manjano lenye maandishi immigration services control office juu yake, kuna watu kadhaa wamesimama nje ya jengo, wengine wakiwa wamevaa barakoa. Kuna ishara inayoonyesha saa za kazi, Jumatatu hadi Ijumaa kwanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja ya jioni na wikendi ofisi imefungwa.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu, shati nyeupe na tai ya buluu, akiongea mbele ya kundi la watu walioketi, nyuma yake kuna bango lenye maandishi birth and death certificate inaonekana kama tukio la kiofisi.

Mchezo wa mpira wa kikapu wa wanadada ukiendelea ndani ya ukumbi. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, mmoja akiwa ameshika mpira wa kikapu na wengine wakicheza karibu naye. Kuna watazamaji wameketi viti vya mbele nyuma ya uwanja.

Kundi la watu pengine mashabiki, wakiwa uwanjani wakishangilia kwa shauku na mikono yao juu na wengine wakiwa wameshika vitu kama vile vuvuzela na wamevalia jezi zenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani.

Aliyeketi ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pamoja na mkewe mama Ruto. Mbele amesimama jaji. Kwenye meza kuna bendera mbili, moja ya Kenya. Kuna kitabu. Rais ameshika kalamu kwenye mkono kuna kitu anaandika. Kando kuna viti vyeupe ambavyo havijakaliwa na mtu. Watatu wengine wamesimama na watu wengine wengi.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevalia sare za kijani, wakishangilia na kuimba kando ya basi barabarani. Wengine wao wamepanda juu ya basi wakionyesha shauku na furaha yao. Mandhari inaonekana kuwa mtaani huku miti na majengo yakionekana nyuma.

Kuna mwanamke ameshikilia mwavuli uliochorwa mwanamke Millicent Omanga na limeandikwa mama miradi. Chini ya huo mwavuli kuna vitu ambavyo vinauzwa, kuna tomato juu yake, kuna kichokomeo, kuna kikombe, kuna kijikaratasi kimeandikwa welcome customer . Kuna watu wamesimama chini ya huu mwavuli. Nyuma yake kuna mtoto mdogo ambaye vile vile amesimama.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano ya mbio. Wako katikati wakikimbia na watazamaji wanaonekana kwenye viti vya uwanja nyuma yao. Inaonekana kama tukio la riadha la kimataifa ambalo huleta pamoja wanariadha mashuhuri wa Afrika na ulimwenguni kote.

Watu wakiwa katika kituo cha Huduma Center nchini Kenya ambacho ni kituo cha huduma za serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi katika eneo moja. Kuna wafanyikazi wa Huduma Center wakiwahudumia wateja mmoja akiwa ameketi kwenye dawati mwengine akiwa amesimama. Mabango yenye nembo huduma yanaonekana wazi yakisisitiza lengo la huduma bora za serikali.

Jengo lenye rangi ya manjano ikiwa na ishara kubwa iliyoandikwa Department of Immigration Services Passport Control Office kwa herufi kubwa. Pia kuna ishara ndogo inayoonyesha Working Hours . Kuna wanaume kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo. Mmoja amevaa sare ya kijeshi na barakoa, huku mwingine amevalia suti. Mlango wa kuingilia jengo unaonekana wazi, na kuna madirisha pande zote mbili za mlango.

Timu ya mpira wa mguu ya Tusker FC na mashabiki wao uwanjani. Wachezaji wengi wamevaa jezi za manjano, huku wengine wakiwa wamevaa jezi nyekundu. Mashabiki wanaonekana wakishangilia kutoka kwenye viti vya buluu vya jukwaa. Baadhi ya wachezaji wameinua mikono yao juu, wakionyesha furaha na kusherehekea.

Eneo la Huduma Center kuna mwanamke mfanyakazi nyuma ya kaunta akihudumia wateja wawili, mwanamume na mwanamke, waliokuwa wamesimama mbele ya kaunta. Mabango yenye maandishi kama Mpesa, Posta pay na no transaction without an original ID yanaonekana wazi kwenye kaunta.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani, wakifanya mduara na mikono yao ikiwa imekumbatiana, labda wakijadiliana mikakati. Kuna mashabiki wengi nyuma yao wakitazama mchezo. Pia kuna mabango ya matangazo kando ya uwanja na moja inaonekana kuwa na neno Betika.

Huyo ni Rais wa nchi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Anasimama kando ya jaji wa mahakama makuu Martha Koome. Nyuma yake kuna majaji wengine ambao wamesimama huku wamevalia suti. Kando kuna bendera ya kenya. Mbele yao kuna maua ambayo yanaonekana. Rais anatabasamu.

Umati wa watu, labda mashabiki, wakishangilia kwa furaha na kushika bendera ya Kenya. Watu hao wanaonekana na shauku kubwa wakiwa wamevalia nguo nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani, ikiashiria rangi za bendera ya kenya. Bendera kubwa yenye nembo ya ngao na mkuki wa kimasai inashikiliwa mbele ya umati huo.

Wanaume wawili, mmoja amevaa suti na mwingine amevaa jezi ya mpira wa miguuu, wakipeana mikono. Jezi hiyo ina maandishi Ulinzi stars na KDF pamoja na jina R Sylvaine na mandhari ya nyuma yanaonyesha kauli mbiu soldiers first ambayo inahusiana na klabu ya Ulinzi Stars.

Umati wa watu ambao wanaonekana kuwa mashabiki wa michezo wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa nguo za rangi ya buluu na nyeupe zinazofanana na sare za team na baadhi yao wanainua mikono juu kwa furaha na msisimko.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki, wakishangilia na kushikilia bendera yenye maandishi Bandari Fans na nenbo ya bandari fc wako kwenye uwanja wa michezo na baadhi yao wamevaa nguo za buluu zinazofanana na rangi ya timu ,wanaonekana kuwa na furaha na shauku.

Watu wkipokea huduma za serikali katika kituo kinachoonekana kuwa sehemu ya usajili. Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza akishikilia kompyuta ndogo huku wengine wakisubiri kwenye foleni kupokea huduma mbalimbali za serikali. Mandhari inaonyesha shughuli inayoendelea nje chini ya hema, ikiashiria huduma zinazotolewa kwa umma

Watu wakiwa kwenye foleni ndani ya jengo, wamesimama mbele ya kaunta ndefu ya mbao. Huku baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na kaunta, na wengine wakiwa wamesimama mbali kidogo nyuma yao. Juu ya kaunta, kuna karatasi na mandhari ya nyuma yanayoonyesha sehemu ya ndani ya jengo hilo, yenye kuta na labda madirisha.

Kundi la wasichana kumi na moja, wakiwa wamevalia sare za mpira wa miguu. Wengine wamesimama na wengine wamepiga magoti uwanjani. Wamevaa jezi nyeupe yenye kijani kibichi na logo ya chapa dimba inaonekana kwa jezi zao. Wako kwenye uwanja wa nyasi na miti inaonekana nyuma. Inaonekana kama timu ya mpira wa miguu.

Umati wa watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama kwenye jukwaa la kutazamia. Wengi wao wamevaa shati mekundu na baadhi yao wanaonekana kusherehekea tukio. Nembo ya Kenya Rugby inaonekana chini ya kulia mapicha. Watu wengine wamevalia nguo za kijani na nyeusi na bendera ya Kenya inaonekana nyuma. Inaonekana kama tukio la michezo labda tukio la raga.

Hii ni ofisi ya serikali ya huduma Kenya. Kuna wafanyikazi wanne ambao wameketi kwenye viti vyao. Watatu wao ni wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume. Wote wamevalia barakoa. Mmoja akionekana akisikilia kalamu mkononi. Mbele yao kuna nesi amba wamewekelea vitu vyao vya kazi kama vile kompyuta, mashine ya kutoa risiti, mashine ya kutoa chapa na vitu vingine.

Jengo la huduma center nchini Kenya. Jengo hilo lina rangi nyeupe na lina bendera ya Kenya juu ya mlango mkuu. Kwenye ukuta wa mbele, kuna maandishi huduma Kenya na kuendelea huduma bora. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea nje ya jengo hilo na kuna gari limeegeshwa upande wa kulia wa jengo.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kamera na kompyuta labda akichukuliwa picha kwa ajili ya pasipoti. Watu wazima wawili mmoja akiwa amevalia suti wamesimama karibu ya kompyuta wakionekana kusimamia mchakato huo. Kuna kabati la vitabu na nyaraka iliyopangwa nyuma yao.

Hii ni ofisi ya serikali ya huduma. Kuna baadhi ya wafanyikazi ambao wamesimama. Kuna baadhi ya wale ambao wameketi wakiwahudumia wateja, kuna vibango ambavyo vimepachikwa ukutani kuonyesha zile huduma zinazopeanwa kama huko vile ,huduma ya SHA, NHIF, NSSF na zingine nyingi. Kuna mapambo mekundu ambayo yamepachikwa kwenye ofisi hii.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa michezo, baadhi yao wanashikilia bendera za Kenya na wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya na wanaonekana wenye furaha na shauku wakishangilia na kusherehekea.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wakiwa katika mazingira rasmi. Upande wa mbele kuna mwanamume ambaye miwani na suti, anampatia mwanamke mwenye miwani na mavazi meusi kitu kinachoonekana kama cheti chenye rangi ya buluu na kuna watu wengine nyuma yao.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea uwanjani, huku wachezaji wakiwa katika harakati. Kuna watazamaji wengi waliojaza viti vya uwanja na mabango ya matangazo kama Sportpesa na premier league yanaonekana kando ya uwanja. Inaonekana kama mechi ya ligi kuu ya kenya.

Huu ni mchezo wa mchuano wa akina dada. Msichana mmoja ameshika mpira, huku wengine wawili wakijaribu kumpokonya mpira huo. Nyuma yao kumejaa watu ambao wanawatazama huku wakiwashangilia.

Kituo cha Huduma Kenya, kuna dawati la habari katikati ya picha na wafanyikazi wawili wa Huduma wa Kenya. Wanaonekana wakiwa tayari kutoa huduma. Eneo hilo linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri, likiwa na viti vya kusubiri na ishara za Huduma Kenya.

Huduma Center nchini Kenya. Kuna mwanamke mfanyakazi wa Huduma Kenya ameketi nyuma ya kaunta, akihudumia mteja mwanamume. Mteja huyo ameketi kwenye kiti chekundu, mbele ya kaunta. Pia kuna mwanamke mwingine ameketi karibu na mteja, labda akisubiri huduma. Kaunta ina nembo ya Huduma Kenya na maneno Judiciary Services kwenye skrini ya kompyuta.

Watu wakiwa nje ya jengo linaloonekana kuwa kituo huduma GPO Nairobi. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mlango wa jengo hilo wengine wakiwa wamesimama na wengine wameketi. Ishara iliyo juu ya mlango inasomeka huduma center GPO Nairobi na entry , kuingia.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyekundu na wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo fulani. Baadhi ya watu wamevalia nguo za rangi tofauti kama vile kijani kibichi, buluu na kijivu. Umati huu unaonyesha msisimuko na kushiriki katika tukio la michezo.

Watu ndani ya kile kinachoonekana kuwa kituo cha huduma za serikali, ambapo wananchi wanapokea huduma mbali mbali. Watu wamevaa mashati meupe yenye nembo na wengine wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta, huku wengine wakisimama na kuzungumza.

Watu watatu wanaonekana wakishangilia wakiwa wamejipaka rangi usoni zenye rangi za bendera ya Kenya. Mmoja wao amevaa kofia na miwani ya jua na shati jeupe lenye nembo ya bendera ya Kenya na neno Kenya limeandikwa. Wote wanaonekana kufurahia na wanatabasamu huku mmoja akipiga picha.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya kijani na manjano. Wote wawili wanaonekana wakishindana kuwania mpira, huku mmoja akijaribu kuupiga teke. Nyuma yao kuna jukwaa la uwanja tupu.

Wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani na wamevalia jezi ya kijani na manjano wanaonekana wakicheza mpira huku kando yao kuna umati wa mashabiki wengi wanaonekana wakishangilia.

Jalada la hati ya sera ya tume ya huduma za mahakama ya Kenya. Hati hiyo inaitwa sera ya mafunzo ya vitendo na viambatisho kwa mahakama na inatoka Mei tarehe ishirini na tatu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Juu ya jalada kuna nembo ya jamhuri ya Kenya na nembo ya tume ya huduma za mahakama na chini yake kuna sanamu ya lady justice .

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zenye nembo ya tusker na kuonyesha shauku kubwa wakati wa mchezo wa soka. Mtu mmoja katikati anaonekana akiwa ameinua mikono na kutoa sauti kubwa, akionyesha hisia kali za furaha. Watu wengine nyuma wanaonekana pia wakishangilia wakionyesha ushirikiano katika sherehe hiyo.

Timu ya kitaifa ya vikapu ya Kenya, wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa vikapu. Wachezaji wamevaa jezi nyeupe yenye neno kenya na nambari zao kama vile nambari nne na tano. Nyuma yao kuna skrini inayoonyesha bendera ya kenya na neno Kenya kwa herufi kubwa. Wachezaji wanaonekana wamesimama kwa heshima, labda kwa wimbo wa taifa au kabla ya kuanza kwa mchezo.

Mwanamke, honorable Rachel Shebesh amesimama akiwa amevaa gauni refu jekundu na mkufu mweupe. Juu kushoto mwa picha kuna maneno makubwa meusi na mekundu yanayosema I stand for peace na chini yake honorable Rachel Shebesh. Chini kushoto kuna nembo yenye silhouette ya kichwa na mwanamke na maneno mama Nai, jenga Nai na tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Kundi la wanawake wanaonekana kuwa wa timu ya michezo wakiwa wamevalia sare za buluu na wamekusanyika pamoja wakizungumza kabla ya michezo. Wapo kwenye uwanja wa michezo na viti ya watazamaji vinaonekana nyuma. Baadhi ya namba ya wachezaji zinaonekana kwenye sare zao kama vile namba 10 na 11.

Kundi la mashabiki, wanaonekana wakishangilia wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe, blue na kijani, yanayoashiria klabu ya soka ya Gor Mahia. Wameshikilia bango lenye maandishi Gor Mahia.

Kundi la wanawake ambapo mwanamke mmoja ameketi kwenye meza akishughulika na nyaraka huku wanawake wengine wakimzunguka na kuonekana kupokea fomu. Mwanamke aliyeketi anaonekana kama mhudumu anayetoa huduma fulani kwa wanawake wengine na kuna rundo la karatasi mezani na pia kuna watu wengine wamesimama nyuma.

Umati wa watu wakishangilia wengine wakiwa wameinua mikono yao juu. Mwanamke mmoja aliye katikati anaonekana akishangilia kwa nguvu akiwa ameinua mikono yote miwili na mdomo wazi. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida na miwani ya jua na kuna hisia ya furaha na msisimuko katika umati.

Wanaume wawili ndani ya ofisi. Mmoja amekaa kwenye dawati la huduma akiwa amevaa shati jeupe na fulana ya buluu akitazama mbele na anaonekana kushughulikia kompyuta. Mwingine amesimama nyuma yake akiwa na mavazi sawia na anaonekana akishughulikia masanduku na vifaa vingine. Kuna karatasi ya masanduku kwenye dawati na picha imepigwa kupitia kioo hivyo kuna miakisi inayoonekana.

Mashabiki wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia jezi za timu yao yenye rangi ya majano na kijani yenye nembo ya Sport Pesa. Wanaonekana wakishangilia na kufurahia mchezo na baadhi yao wamebeba chupa za kinywaji.

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Baadhi ya watu wamevaa jezi nyekundu na za machungwa na wanaonekana kushangilia kwa kuinua mikono. Katika mstari wa mbele kuna mtu aliyekaa na anaonekana kupumzika. Juu kidogo mtu mwingine anaonekana amesimama kwenye jukwaa labda akiangalia tukio hilo.

Kundi la watu, kwenye sehemu ya kuketi katika tukio fulani. Wengi wao wamevaa fulana nyekundu. Mtu mmoja anaonekana ameshika bendera ya kenya na wengine wanaonekana wakishangilia wakipiga makofi. Inaonekana ni tukio la umma ama la michezo.

Mwanaume aliyevalia suti ya kijivu akizungumza kwenye hafla akiwa amesimama mbele ya bango lenye maandishi Milimani high court civil division . Bango hilo pia linaonyesha mizani, ishara ya haki na linaweza kuwa mahakama ya Milimani inahusika na utatuzi wa migogoro na ulinzi wa haki na uhuru.

Wachezaji wawili wa mpira ya kikapu kwenye uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi lenye number kumi na nne na neno Kenya juu yake, akiwa ameshika mpira wa kikapu. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani.

Kundi la wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano na kijani wakisimama uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakiwa katika mkao wa kusherehekea. Namba za jezi kama kumi na nne, ishirini na nane na ishirini na mbili zinaonekana kwa baadhi ya wachezaji. Linaonekana kama tukio la mchezo wa soka.

Umati wa watu wakiwemo vijana na watu wazima. Wengi wao wakiwa wamevalia fulana zenye rangi nyekundu na nyeusi, zinazofanana na jezi za michezo, na baadhi zikiwa na nembo ya Kenya. Mbele kuna kijana mmoja amevaa miwani ya jua na fulana nyekundu na nyeusi, akitabasamu na kuangalia mbele. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu, wengine wakiwa wamevaa kofia na nguo zenye nembo za team . Mandhari inaonekana kuwa uwanjani chini ya anga lenye mawingu.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama akizungumza na majaji watatu, ambao wamevalia nguo nyekundu na kofia zao za ujaji kichwani. Kando kando kuna watu ambao wamesimama. Kuna mwanamke ambaye amevalia nguo ndefu ya kijani bichi hadi kichwani. Amesimama nyuma ya jumba jeupe. Kuna watu wengine wamekaa mbele ya jumba hilo.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea kwenye uwanja wa nyasi, wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, wakiwemo wawili waliovalia jezi nyekundu na nyeusi na mmoja aliyevalia jezi ya kijani na manjano wakifuatilia mpira. Mpira upo karibu na corner ya uwanja, mashabiki wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja nyuma ya wachezaji.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wameinua mikono yao juu na wengine wameshikilia bendera za Kenya. Mmoja wao anaonekana amevaa jezi iliyoandikwa Tusker mbele. Inaonekana kama tukio la umma au sherehe na watu wanaonekana kuwa na furaha na shauku.

Mtu aliyevalia suti ya buluu, shati nyeupe na tai ya manjano, akiwa ameshikilia Bibilia mkononi. Mbele yake kuna bango lililoandikwa Republic of Kenya, kando yake kuna bendera mbili za Kenya na nyuma yake kuna jengo linaloonekana kwa mbali.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani. Kuna wachezaji wengi uwanjani, wengi wakiwa wamevalia jezi za kijani na wengine jezi zenye mistari za buluu na nyeupe. Mpira uko karibu na mguu wa mchezaji mmoja. Mashabiki wengi wanaonekana wamekaa kwenye viti vya uwanja wakishuhudia mchezo. Kwenye uwanja nyuma ya wachezaji, kuna bango lenye maandishi Kenya premier league .

Mtu anaonekana akishangilia, na amevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya na ameshika bendera ya Kenya mkononi. Anaonekana kuwa kwenye umati wa watu, labda kwenye sherehe au tukio la kitaifa na mashabiki wengine wanaonekana nyuma yake.